Mwanaume aliyevaa fulana nyeupe chini ya shati nyeusi anatabasamu akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo amkiketi kwenye dawati jeupe. Ana miwani na nywele nyeusi zilizokunjika. Mmea wa kijani kwenye chungu, na kikombe juu ya dawati. Na mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha.

Mwanaume wa kihindi anatabasamu akifanya kazi kwenye dawati la maktaba. Anaandika kwenye daftari huku kompyuta yake ikiwa karibu. Nyuma yake kuna rafu za vitabu na vitabu vingine vimepangwa kwenye dawati. Anaonekana mwenye furaha na makini akionyesha mazingira tulivu yenye taji kwa masomo.

Darasani la kompyuta, mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu, anatumia kompyuta ndogo, amevalia fulana yenye michoro na anajikita kwenye kazi. Mwanamke mwingine karibu naye pia anatumia. Nyuma, wanafunzi wengine wanajifunza.

Mvulana mdogo ameketi dawatini akitazama skrini ya kompyuta yenye mkutano wa video. Amevaa shati la kahawia na yuko makini mkono yake ikiwa kwenye kibodi. Kamera ndogo ya wavuti ipo juu ya skrini.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo na kibodi ya nje. Inakodolea macho skrini kubwa inayoonyesha mkutano wa video. Dawati lake limepangwa vizuri likiwa na vitabu, kalamu na simu. Nyuma yake kuna rafu za vitabu.

Mwanamke amevaa vipokea sauti vya maskioni vyeupe, akitabasamu na kusoma kwenye meza ya mbao. Amevaa shati la rangi ya waridi, mkono wake wa kushoto unashikilia kalamu na umelala juu ya vitabu. Mkono wake wa kulia uko kwenye kibodi ya kompyuta.

Watu wawili wamekaa kwenye sakafu ya mbao nje wakisoma pamoja. Mmoja ana nywele zilizojikunja na anashikilia kitabu akiwa na kalamu wengine anaangalia ndani ya begi ndogo la kalamu, kompyuta ndogo, daftari la zambarau na mikoba mweusi viko karibu nao.

Wanafunzi watatu wana furaha wakiwa wamekusanyika karibu na meza na vifaa vya kidijitali. Msichana mmoja anashikilia kompyuta kibao wakionyesha kitu mwenzake. Nyuma yao kuna rafu ya vitabu, wako maktabani au chumba cha kusomea.

Mwanamke aliyevalia miwani na koti la kijivu anaendesha mkutano wa video kutoka dawati lake la mbao. Ana skrini kubwa inayoonyesha washiriki wengine na kompyuta ndogo iliyo na grafu tofauti tofauti.

Wasichana wawili wameketi darasani, mmoja mwenye nywele nyeusi, akimwelezea mwenzake, mwenye nywele ya dhahabu, kwenye kompyuta kibao. Wamejikita kikamilifu katika kujifunza kwa pamoja, huku bodi nyeusi ilio na michoro ya chaki ikiwa nyuma yao.

Mwanamke na mwanaume wamejikita kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo iliyo na msibu wa programu uku mwanamke akielekeza na mwanaume kusikiliza katika mazingira ya ofisi yenye watu wengi wakifanya kazi.

Mwanamke anatabasamu akiwa na nywele zilizosokotwa .Ameketi kwenye meza ya mbao. Anaangalia kompyuta ndogo na mkono wake wa kulia umenyanyuka akiashiria anapunga mkono. Simu ya mkono ipo kando ya kompyuta. mandhari ya nyuma yakiwa ya zamani zisizo wazi.

Kiti cha samawati kilichofunikwa kwa kitambaa cha ukumbi ina sehemu za kuekea mikono zenye rangi ya kahawia iliyokolea na sehemu ya nyuma na ya chini ya plastiki nyeusi. Kwenye sehemu ya kushoto na ya kuweka mikono, kibao cha kuandika kinachovunjika kilichotengenezwa kwa mbao nyeusi.

Uwanjani kundi la watoto wanacheza mpira wa mkuu kwa bidii badhi wamevaa jezi za rangi tafauti wakikimbilia na kupika mpira. Kuna koli wa mpira wa mkuu wa kona za mazoezi, huku miti mirefu ikitoa kivuli hali ya hewa ni ya jua kali.

Chumba cha kulala chenye kuvutia kina kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na mto laini wa kahawia. Ukuta wa nyuma umepambwa kwa muundo wa rangi nyingi na mlango meupe wenye muundo wa kimiani unaongeza uzuri. Taulo safi zimewekwa juu ya kitanda na mwangaza wa kutosha unajaa chumbani.

Ukumbi mkubwa na pana una safu za viti vyeusi vilivyopangwa kuelekea jukwaa. Sakafu ina rangi ya kahawia. Kwenye jukwaa kuna skrini nyeupe kubwa na paneli tatu nyekundu chini yake. Ukumbi umeangazwa vizuri na taa za dari na una madirisha madogo juu ya ukuta.

Darasa limepangwa vizuri likiwa tupu na safu nyingi ya madawati yenye nyuso nyeupe na viti vya samawati vya mtu mmoja mmoja iliyokolea vikiwa na fremu ya chuma nyeusi. Sakafu ina rangi nyekundu na kuta zina rangi nyepesi na una mwangaza wa kutosha.

Chumba cha mabweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, vimetandikwa kwa shuka zenye rangi. Kati ya vitanda ,kabati kubwa nyeupe yenye milango na draw .Sakafu imefunikwa vizuri. Mbali kidogo kuna sinki jeupe na kioo ikiwa ni eneo la kujisafishia.

Maabara safi iliyopangwa vizuri na vifaa mbalimbali vya glasi kama vile bikas na fanels vilivyopangwa kwennye meza nyeupe. Bomba la maji lipo katikati na ukuta wa nyuma una rangi ya samawati angavu tayari kwa majaribio ya kisayansi.

Chumba kikubwa chenye mwanga likiwa maabara ya mafunzo ya matibabu. Meza zimefunikwa kwa vitambaa vyeupe zikiwa zimepangwa kwa safu, zikiwa na vifaa vya mafunzo ya matibabu. Bodi nyeupe za kuandika hapo nyuma. Chumba ni safi kikiwa na vifaa vya kisasa.

Darasani mwalimu anafundisha mbele ya ubao mkubwa mweupe na anaandika akieleza huku wanafunzi wakikaa kwenye madawati wakifuatilia somo kwa makini ubao mwingine mdogo mweupe ipo kando. Darasa lina mwanga wa kutosha.

Chumba kikubwa cha mtihani kina wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati. Wote wakiwa wamevalia sare za samawati na nyeupe. Baadhi yao wanazingatia mitihani wengine wanatazama kote. Mwanaume mrefu mwenye miwani na suti ya kijivu anasimama kulia akitabasamu na kuangalia wanafunzi. Huku mwalimu mwingine akisimama mbali. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kuingia.

Chumba cha kulala kilichopangwa kwa urahisi. Kitanda kikubwa kimefunikwa na shuka ya samawati yenye miraba. Ukuta una rangi mbili, nyeupe juu na kahawia machungwa chini. Mlango wa samawati upande wa kushoto, sakafu limefunikwa na zulia la rangi ya kahawia.

Jumba jepesi na safi cha kulala kina kitanda kimoja chenye shuka nyeupe, sakafu ya vigae vya kahawia na mau ya dhahabu. Pazia cheupe lenye michoro ya samawati lina pamba dirisha, na chandarua nyeupe inaningi'nia juu ya kitanda. Ukuta moja una nanga za taulo za kahawia. Jumba kina mazingira tulivu.

Watu watatu wameketi kwenye meza wakiangalia kompyuta zao za mkono. Inaonekana kama mazingira ya kufanya kazi au kusoma kwa utulivu. Chumba kinaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Kundi la watu wakishiriki mchezo wa kuvuta kamba kwenye uwanja wa nyasi. Watu kadhaa wanavuta kamba nene wakiwa wamegawanyika katika timu mbili. Wamevaa fulana zenye rangi mbalimbali baadhi yao nyekundu. Kwa umbali mahema meupe na watu wengine wakiangalia mchezo.

Vijana wenye sare za shule wakiwa wamefungwa vitambaa vya manjano machoni. Wamesimama kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi. Nyuma yao kuna ukuta na miti mirefu chini ya anga la mawingu kuashiria shughuli za nje za wanafunzi.

Msichana mdogo akiwa maktabani mwenye tabasamu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishikilia kitabu mkononi. Amevalia shati lenye milia na suruali yenye nukta nukta. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyo jaa vitabu.

Wanafunzi wawili mwanamke na mwanaume wameketi darasani, mwingine akiwa nyuma, yao wakiwa wamevaa sare za samawati. Wamejikita kikamilifu katika kusoma kitabu cha nukta nukta, wakitumia vidole vyao kupapasa kurasa. Mwangaza wa jua unaingia kupitia dirisha nyuma yao.

Mvulana mwenye ulemava anchora kwenye turubai akiwa amevalia shati la njano na kitambaa cha samawati. Anashikilia brashi na ubao wenye rangi tofauti akiwa makini katika kazi yake ya uchoraji. Mwanamke mwengine mwenye miwani ameketi pembeni yake akiangalia alivyochora.

Mvulana mwenye nywele zilizokunjana ameketi kwenye kiti chekundu akifunika masikio yake kwa mikono. Mbele yake kuna meza ya duara na vifaa vya kuchora. Watoto wengine wako nyuma, ukuta wenye rangi mbalimbali ikiashiria mazingira ya shule ya chekechea.

Kijana mlemavu kwenye kiti cha magurudumu anatabasamu akiwa ameshikilia penseli akimtamzama mwanamke mwenye nywele zilizosokotwa akiwa anamfundisha. Wote wana furaha. Kwenye meza, kuna daftari na penseli za rangi. Ukutani, ramani ya dunia na bango la manjano.

Mtu ameketi kwenye dawati akivaa kipokea sauti masikioni na miwani yenye fremu nyeusi akisoma kitabu cha breli kwa mkono yote miwili kuguza na kusoma maandishi hayo. Kompyuta iko mbele yake na dirisha lenye pazia upande wa kulia likiruhusu mwangaza wa asili kuingia.

Mvulana mdogo ana tabasamu akiwa amevaa fulana nyekundu na vifaa vya kujisaidia kutembea. Vifaa hivyo vinaunganishwa kwenye firimu ya samawati. Yuko nje kwenye nyasi akiwa na furaha licha ya changamoto aliyo nayo.

Kijana mdogo mwenye tabasamu kubwa amekaa kwenye kiti maalum ya kusaidia. Amevaa sweta ya mistari na anacheza na vitu vya kuchezewa vya mbao mezani. Nyuma yake kuna msichana mwingine na ukuta uliopambwa. Mazingira haya yanaonyesha furaha na ya kirafiki kwa watoto.